Mnara mrefu wa kupitisha nguzo ya umeme uliowekwa kwenye mandhari ya anga ya bluu ,yenye mawingu meupe meupe. Mnara huo umejengwa kwa chuma iliyounganishwa, iliyopakwa rangi nyekundu karibu na sehemu ya juu.

Mnara mrefu wa kusafirisha umeme uliyo katika eneo wazi lenye miti na mimea mingi. Milima inayoendelea kwa umbali mrefu inaonekana kutoka sehemu ya nyuma. Barabara ya ardhi inapinda katikati ya miti, nyuma ya mnara.

Nje ya kituo cha umeme. Minara mingi mirefu na mitandao ya nyaya za nguvu za juu za stima zimetawala eneo chini ya anga. Ardhi imefunikwa na changarawe za rangi nyepesi.

Mazingira ya makazi duni. Kuna mfereji mchafu katikati uliojaa taka na maji machafu. Na kuna mimea iliyostawi, na pia kuna takataka zimetapakaa. Nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati, pia kuna nguzo za umeme na nyaya zikipita juu.

Eneo chafu lenye maji machafu yaliyotuama. Takataka nyingi zimetapakaa kila mahali na inaonekana kuna mtu mmoja na gari mbali kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa machafu sana na kuna mabomba makubwa kando.

Mimea chache na ardhi wenye mchanga imezunguka bwawa la maji ya rangi ya kijani kibichi. Ndani ya maji, mamba watatu wakubwa wametoa vichwa vyao nje, huku miale ya jua ikiangazia miili yao.

Simba wa kike yuko nyuma ya seng'enge. Nyuma yake, kuna mchanga uliokauka, na nyasi kidogo imemea. Kutoka upande mwingine, mtu ananyoosha mkono wake kujaribu kumguza simba.

Mtu amesimama karibu na mto mdogo kwenye eneo la miamba na miti. Mtu huyo amevaa shati la bluu na mzingira yanaonekana kuwa ya asili kuna mawe yaliyo tawanyika karibu na mto.

Kifaru mmoja akisimama kwenye eneo lenye nyasi na miti. Anaonekana kula. Kifaru huyu anaonekana kuwa na pembe mbili kubwa. Kuna mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi nyuma ya kifaru huyu.

Kifaru mmoja anayesimama katika savannah amezungukwa na nyasi na miti midogo midogo. Inaonekana karibu. Kwa umbali mijengo mirefu ya mjini inaonekana.

Uwanja wa nyasi na pundamilia kadhaa wakila. Kwa nyuma, anga ya jiji inaonekana chini ya anga ya mawingu. Sehemu ya mbele inaonyesha barabara ya ardhi inayopinda kwenye savannah.

Mtu aliyevalia sare labda afisa wa wanyamapori akiwa amesimama karibu na mwili wa simba. Mtu huyo anaonekana kuwa na bunduki na yuko katika hali inayoashiria simba huyo alipigwa risasi hivi punde.

Treni la SGR Standard Gauge Railway nyekundu na nyeupe na inonekana inasafiri kwenye daraja la reli. Daraja hilo linategemezwa na nguzo kubwa na kwenye maziingira iliofunikwa na kijani kibichi na vichaka vya chini.

Mandhari iliyojaa uchafu mwingi. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kuinama katikati ya rundo hilo la taka. Kuna majengo duni yanayoonekana kwa umbali na post za stima.

Watu kadhaa wakiwa wameketi mbele ya kompyuta katika chumba kinacho onekana kama darasa au mahabara ya Kompyuta. Wanafunzi wanaonekana wakifanya kazi kwenye komputa na kuna mwalimu anye wasimamia kwa nyuma.

Watu wawili waliyovalia kanzu nyeupe za maabara. Mtu moja upande wa kushoto ameketi na kufanya kazi kwenye benchi, huku mtu mwingine aliye upande wa kulia amesimama na kuinua bomba la kufanyia majaribio, akionekana kuangalia yaliyomo.

Vyumba vya mabati ambavyo vimejaa kutu vilivyo karibiana sana, inaonekana kuwa maeneo ya makazi duni. Kuna miti chache miongoni mwa vyumba hivi, kwa umbali kuna nyumba chache yaliyo jengwa na mawe.

Ndege wawili wamesimama pamoja, wako katika sehemu yenye nyasi refu, wanataji rembo kichwani, kwa umbali miti mirefu na majumba mengi yaliyo karibiana yanaonekana.

Impala wawili wakiwa kwenye nyasi, mmoja akiwa amesimama na pembe zake ndefu zinaonekana vizuri na mwingine mdogo nyuma yake. Gari jeupe linaonekana kwa umbali upande wa kushoto. Mandhari ni ya savana yenye nyasi na miti michache chini ya anga angavu.

Mtu akiwa amesimama kwenye mto uliyojaa chupa za plastiki na takataka nyinginezo. Mtu huyu anaonekana kujaribu kuondoa takataka hizo. Mazingira haya yamechafuliwa sana na takataka za plastiki.

Eneo la barabarani mjini lenye watu wengi wakitembea. Kwa ukaribu, sehemu ya juu ya teksi nyeupe yenye bango ya ,taxi, juu inaonekana. Kichwa cha mtu kinaonekana juu ya paa la gari lingine.

Mapolisi watrafiki wamesimama pamoja na mmoja wao ana mwavuli. kando yao sehemu ya kuvuka barabara, na mbele yao kuna magari na lori moja la kuchanganya simiti. Kwa umbali kabisa vyumba virefu vinaonekana.

Barabara ya mijini yenye majengo ya ghorofa nyingi na magari kadhaa ya usafiri wa umma. Watu wengi wanaonekana kando ya barabara na karibu na magari, kupendekeza kuwa na shughuli nyingi za siku.

Mandhari ya mjini wenye shughuli nyingi, ukiwa na matatu mengi ya usafiri wa umma. Watu wengi wanatembea na majengo marefu inaonekana pande zote za barabara. miongoni mwa watu hao ni maafisa wa trafiki.

Magari mengi meupe yenye nembo ya Kukena Sacco yanaonekana pamoja na magari mengine na watu wengine wakiwa wamevalia reflecators zinazoonekana vizuri. Uwepo wa gari nyingi hupendekeza kituo cha usafirishaji au bjia yenye shughli nyingi.

Matatu ya rangi angavu kwenye barabara ya jiji, matatu hii ni nyekundu na imepambwa kwa picha na maandishi mbalimbali. Watu wawili wamesimama karibu na mlango wazi wa gari. Kuna majengo, taa ya trafiki na magari mengine yanayopendekeza mazingira ya mjini.

Manthari ya mji yenye watu wengi mabasi matatu madogo, magari na watu wanao tembea. Kuna askari kathaa wa trafiki walio valia ngou zao. Inaonekana kama eneo lenya shughuli nyingi.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakitembea kuenda pande tofauti. Magari, duka kadhaa, majengo marefu na soko la kando la barabara inaonekana.

Barabara kuu yenye matatu kadhaa za rangi mbalimbali zikiwa na michoro tofauti. Watu wanaonekana kando ya barabara wengine wakitembea na wengine wakisubiri kusafiri. Huku magari mengine madogo na lori kubwa pia yakiwa barabarani.

Upande wa nyuma wa gari nyeupe lenye mistari ya bluu na manjano. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na upande wa kulia wa matatu. Kwa nyuma kuna ubao wenye maandishi na majengo mbali mbali.

Barabara kuu ya njia nyingi ikiwa na magari yakiwemo lori nyeupe aina ya Isuzu, gari nyeupe na pikipiki. Kizuizi kinagawanya barabara na mimea ya kijani kibichi yanaonekana kando ya barabara.

Mabasi mawili, moja ni ya buluu imeandikwa, metro trans, basi lingine ni la manjano. Ishara inayoonyesha maeneo ambayo basi hilo linasafiri. Watu kadhaa wanaonekana na inaonekana kuna dimbwi barabrani.

Eneo la mjini linaloonekana kuwa shughuli nyingi. Kuna matatu kadhaa zimeegeshwa kando ya barabara. Watu wanatembea huku na huko na kuna pikipiki imeegeshwa karibu na moja ya matatu. Majengo yaliyo nyuma yanapendekeza mazingira ya mijini.

Mandhari ya mji yenye magari mengi kama matatu na gari ndogo pamoja na watu wengi wakitembea kando ya barabara. Kuna miti kadhaa na majengo mengi marefu nyuma ya gari hizi.

Barabara katika eneo la mjini. Kuna msongamano mkubwa wa magari mengi yakiwemo magari ya kubebea mizigo na lori. Watu wanaweza kuonekana wakitembea kando ya barabara, wakipita trafiki. Majengo makubwa yanaonekana upande wa nyuma

Matatu iliyopambwa vizuri kwenye barabara kuu. Matatu hii ni ya manjano yenye mataa nyekundu. Matatu hii inaendeshwa upande wa kushoto wa barabara na inaonekana kuna magari mengine na pengine basi lingine kubwa mbele zaidi.

Watu kadhaa wako karibu na matatu. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti upande wa kushoto wakati wengine wanaonekana kuwa wanapanda au wanafanya kazi na gari. Maduka yanafuatana barabarani kwa upande wa nyuma.

Matatu mbili za bluu ziko kwenye mstari kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara karibu na matatu hizi. Mwanaume mmoja aliye mbele amevaa koti la bluu juu ya fulana nyeupe, mwanamke mwingine amebeba mfuko mkubwa na amevaa shati nyekundu na suruali ya bluu.

Mabango ya mabiashara kuonesha huduma zao. Moja ya mabango hizo linasema Kericho, Kisumu, Kakamega, kuashiria mahali gari lao linasafiri. Lingine linaonyesha kuwa huduma za kutumia msalani zinapewa.

Matatu mbili, moja iko upande wa kushoto na lingine liko upande wa kulia na ina maridadi kwenye sehemu ya mbele. Watu wanaonekana wakitembea upande wa nyuma na wengine upande wa mbele ikiwemo afisa wa trafiki. Kwenda nyuma kabisa, majengo marefu ya jijini yanaonekana.

Mabasi mawili yakiwa kando ya barabara. Basi moja lina basi is bluu na mtu kando amebeba bango linalosomeka"utawala airwaays".Basi lingine lina rangi nyekundu na watu wachache karibu na mabasi hayo na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Donge kubwa la mchanga inaonekana kuwa imechimbwa na kuwekwa pamoja. Na kuna bomba la kijani kibichi linalopita katikati yake. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na kuna mimea michache ya udogo au nyasi kando kando.

Duka jeupe la kujaza maji lililo andikwa purified water refill station. Duka hili lina madirisha mengi pia kuna tangazo la ice pops available

Mabomba kadhaa ya zamani yamewekwa pamoja na yamefunikwa na uchafu na kutu. Mmoja ya mabomba haya iliyo chini kabisa inaonekana kupasuka na pia imefunikwa na simiti iliyokauka.

Watu wakiwa wanapakia mizigo kwenye lori ya Isuzu mjini. Watu wawili wanaonekana wakishughulika na mizigo mikubwa iliyo kwenye gunia. Huku mtu mwingine akiwa amesimama karibu na gari lingine dogo lililoegeshwa nyuma. Mtu mwingine anaonekana akisukuma mkokoteni kuelekea upande wa kulia wa picha.

Ukuta wa mawe uliyojengwa lakini haujakamilika. Nyuma ya ukuta matangi kadhaa makubwa ya maji meusi yanaonekana kwenye paa la jengo. Zaidi kwa nyuma, majengo zaidi katika hatua mbalimbali za ujenzi yanaweza kuonekana chini ya anga.

Kuna mabomba mengi meusi yakiwa yamelala kwenye ardhi yenye mchanga yakielekea upande wa kushoto wa picha huku nyuma yake kukiwa na gari nyuma ya kichaka, majengo na miti chini la anga.

Pampu ya mkono iliyotengenezwa kwa chuma iliyosimama juu ya msingi unaonekana kuwa wa jiwe na ina bomba linaloelekea upande. Mandhari yake inaonyesha eneo la nje na miti na majani kwa mbali.

Mabomba ya rangi nyeusi na mistari ya bluu yakiwa yamepangwa juu ya mchanga nyuma ya mabomba haya kuna rundo la mchanga na majengo meupe na mekundu yanaonekana kwa umbali sana.